Ni aina ya dawa ya matibabu, ijulikanayo kama "influmethrine" dawa ambayo ina maelezo na picha, picha ambazo zimetumika kama mfano wa wanyama wanaopata tiba kutokana na dawa hiyo, ikiwa madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha wanyama wanaimarika kiafya, afya ambayo itaweza kuwasaidia kupambana na magonjwa yanayowakabili katika miili yao.

Ni aina ya dawa ijulikanayo kama "Broiler booster" dawa ambayo imekuwa ikitumiwa na wafugaji wengi kumtibu mfugo aina ya kuku, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hii, ni kuhakikisha mfugo huu unaimarika na kukua vizuri.

Ni miongoni mwa viroba vyeupe vilivyobeba malighafi ya mbolea, malighafi ambayo imekuwa ikitumiwa na wakulima wengi katika shamba, ili kuhakikisha udongo unaopatikana katika shamba unakuwa na rutuba kwa ajili ya kupanda mazao, hali ambayo hupelekea mazao kukua vizuri na kustawi.

Ni aina ya dawa ya mifugo ijulikanayo kama saipomethilini, ikiwa dawa hii inamaelezo na picha maelezo ambayo yanasahidia kueleza matumizi sahihi ya dawa hiyo, ikiwa madhumuni ya dawa hii kuhakikisha aina za mifugo hawa wanaimarika kiafya na kuweza kuimiri magonjwa yanayowashambulia.

Ni moja ya dawa ijulikanayo ''Dectomax'' dawa ambayo ina maelezo yanayosaidia kumjuza mtumiaji halikadhalika dawa hiyo ina picha ambayo inamsaidia mtumiaji kujua mifugo wanaopata tiba kutokana na dawa hiyo ikiwa madhumuni ya dawa hiyo ni kuhakikisha mifugo hao wanapata afya bora itakayoweza kuwakinga na magonjwa yanayowashambulia.

Ni moja ya boksi lililobeba dawa ya mifugo iitwayo "NIMOMAK" dawa ambayo inatumika kutibu mifugo hususani ng'ombe. Ikiwa ni kuhakikisha mnyama huyu afya yake inaimarika ili kutoweza kuchambuliwa na magonjwa.

Ni moja ya dawa ijulikanayo kama "bozoni" dawa ambayo ina maelezo na picha za wanyama, ikiwa picha hizo za wanyama ni mfano wa wanyama na upata tiba kutokana na dawa hiyo; ikiwa na malengo ya dawa hiyo ni kuhakikisha wanyama hao wanakuwa na afya bora.

Ni moja ya kiroba kichobeba malighafi. Malighafi ambayo hutumiwa na wakulima shambani kwa ajili ya kurutubisha udongo. Udongo ambao hutumiwa kwa ajili kilimo ili kupata mazao yaliyokuwa bora yanayofaa katika soko la biashara.

Ni moja ya dawa ya mifugo ijulikanayo kama next gayi, dawa ambayo hutumika kutibu mifugo hususan ni mnyama mbwa, ikiwa madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha afya ya mnyama mbwa inakuwa sawa na inaimarika kutokana na magonjwa.

Ni moja ya kiroba chenye maelezo, maelezo ambayo hutumika kumjuza mtumiaji ambaye ni mkulima, juu ya matumizi sahihi ya malighafi iliyobebwa ndani ya kiroba hicho. Ikiwa kiroba hicho kina mbolea ambayo hutumiwa na mkulima kwa ajili ya kurutubisha udongo.

Moja ya dawa ijulikanayo kama “SLAY WORM” dawa ambayo hutumiwa kwa kumtibu mnyama mbwa pekee. Dawa ambayo hutumika kuua aina mbalimbali za minyoo katika mwili wa mbwa ,kitendo ambacho husaidia kuimarisha afya yake.

Ni moja ya dawa ijulikanayo kama "x kupe" iliyohifadhiwa katika kikopo maalumu kwa ajili ya mifugo hususani ni ng'ombe; ikiwa dawa hii hutumiwa kumtibu mnyama ng'ombe, ili kuhakikisha usalama wa mnyama huyo na kufanya mnyama huyu awe bora katika maisha.

Ni aina ya dawa ijulikanayo kama petifeva golikwidi, ikiwa dawa hii hutumika katika shughuli za kutibu mifugo hususani mipaka na mbwa, ambapo dawa hii husaidia kuimarisha afya ya wanyama hao na kuwafanya wawe bora katika maisha.

Ni aina ya dawa iliyohifadhiwa katika boksi ijulikanayo kama "cache warm" yenye maandishi na picha za wanyama ambao, hupata tiba kupitia dawa hiyo ikiwa ng'ombe, mbuzi na ngamia ni sehemu ya wanyama hawa ambao, hupata tiba kupitia dawa hiyo.

Ni moja ya dawa ya mifugo ambayo humsaidia mfugo kuwa na afya bora na imara, kwa kupambana na aina mbalimbali za vimelea katika miili ya mifugo hao. Hali inayosaidia mfugo, kuwa na afya njema kwakutoshambuliwa na vimelea vya magonjwa.

Dawa ya wanyama ijulikanayo kama "BIOLINE", ni dawa ambayo hutumika kutoa tiba kwa wanyama wenye matatizo ya maskio. Ikiwa mbwa na paka ni mfano wa wanyama waliochorwa kwenye boksi ambalo hupata tiba kupitia dawa hiyo.

Ni chupa iliyobeba dawa ijulikanayo kama "NATURAL ANTIBIOTIC", chupa yenye picha za wanyama ambao hupata tiba ya kuimarisha afya kupitia dawa hiyo, wanyama hao wajulikanao kama paka na mbwa kuweza kukua vizuri kutokana na kinga ya dawa hiyo.

Ni moja ya dawa ijulikanayo kama (Baimektini plasi)dawa ambayo imekuwa ikitumiwa na wafugaji wengi, katika kuhakikisha wanatoa tiba kwa mifugo yao wakihakikisha wanakuwa salama salmini kutokana na magonjwa yanayoshambulia miili yao.

Dawa aina ya "CLOSAMECTIN" yenye maelezo na picha inayotoa maelekezo juu ya matumizi sahihi ya dawa hiyo ambayo hutumika kutibu matatizo mbalimbali kwa mnyama ng'ombe, ikiwa kuua minyoo inayo shambulia mwili wa mnyama huyo ni moja ya kazia ya dawa hiyo.

Duka lililosheheni aina mbalimbali za chupa zilizobeba vimiminika vinavotumiwa na watabibu kutoa huduma kwa mifugo, ikiwa ni moja ya njia inayohakikisha afya bora na kupambana na magonjwa tofautitofauti yanayoingia katika miili ya wanyama hawa.

Moja ya duka la mwanadada lenye dawa zilizohifadhiwa katika makopo na vifungashio, dawa ambazo zimekuwa zikitumika kama tiba na matabibu katika kuhakikisha fya za wanyama zinaimarika.

Dawa ijulikanayo kama "petd" ikiwa na picha na maelekezo ya maandishi ambayo husaidia kutoa taarifa kamili juu ya matumizi sahihi ya dawa hiyo, ambayo hutumika kuuwa minyoo ambayo huleta shida kwa mnyama kama paka au mbwa.

Dawa ijulikanayo kama TYLOSIN POWDER yenye picha ya aina za ndege kama vile kuku na njiwa, ikiwa ndege hawa waliochorwa katika kifungashio hichi cha dawa ndio ndege ambao wanaweza kupata tiba ya maradhi kutoka katika dawa hii ya "TYLOSIN".

Baadhi ya dawa tiba za mifugo zilizotengenezwa kwa miti shamba, zikiwa na maandishi na picha za mimea mbalimbali iliyotumika kutengenezea dawa hizo, ambazo husaidia kuacha mifugo ikiwa salama kutokana na magonjwa.

Moja ya shamba lililosheheni mipapai mingi ambayo ni zao la biashara ikiwa mkulima wa shamba hilo yupo kwenye moja ya mpapai ambapo anachuma papai, ili kufaidi matunda ya kazi aliyoifanya ikiwa kazi hiyo inakwenda kumlipa kwa kumuingizia kipato.

Ni moja ya shamba lililosheheni zao la biashara lijulikanalo kama vitunguu, ikiwa shamba hilo limeambatana na uwepo wa mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unasaidia kufikisha maji kwa kila mmea, ikiwa mfumo huo unasaidia mimea hiyo kustawi na kunawiri, hali inayopelekea kupata mazao bora yanayofaa katika masoko ya biashara.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa wakulima wa jinsia ya tofauti ikiwa wakulima hao wapo katika shughuli ya kuliandaa zao kwa ajili ya kulipeleka sokoni ili kupata wanunuzi, ikiwa wakulima hao wako katika mchakato wa kujaza zao hilo la nyanya katika matenga ili kuhakikisha zao hilo linafika salama sokoni.

Ni mkulima wa jinsia ya kiume, aliyevalia sare maalumu, ikiwa mkulima huyu anafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama ndizi, ikiwa amekata moja ya mkungu wa ndizi ambao anauweka sehemu maalumu akiuandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kupata wanunuzi, hali inayompelekea kujiingizia kipato.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti waliokua katika moja ya eneo wakijishughulisha na shughuli ya kukusanya zao la biashara lijulikanalo kama parachichi, ikiwa wanajaza zao hilo katika matenga ili kurahisisha kazi ya kulipeleka sokoni, kupata wanunuzi watakaoweza kuingiza faida kwa wakulima hao.

Ni mmoja wa wakulima wa jinsia ya kike, mkulima ambaye ametoka kufanya mavuno ya zao la mahindi, hali inayothibitika kwa uwepo wa mahindi mengi yaliyoanikwa katika maturubai, ikiwa ni muendelezo wa mkulima huyo kuhakikisha anayaandaa mahindi hayo, kwa ajili ya biashara ili kujiingizia kipato.

Ni moja ya shamba lililotoka kufanyiwa mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama karoti, ikiwa karoti hizo zinaandaliwa kwaajili ya kukusanywa ili kupelekwa sokoni kupata wanunuzi, wanunuzi ambao wamekuwa wakitumia zao hili kama kiungo katika mapishi ya vyakula mbalimbali.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika moja ya shamba lililosheheni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, ikiwa mkulima huyo anafanya maboresho katika shamba lake ili kuhakikisha anapata mazao bora yanayofaa katika soko la biashara.

Wakulima waliokua katika moja ya shamba lilosheheni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, nyanya ambazo zimestawi vizuri na kunawiri, ikiwa wakulima wanazjijaza nyanya hizo katika matenga na kuzisogeza pembezoni mwa barabara ili kusubiri usafiri utakao weza kuchukua nyanya hizo na kuzipeleka sokon kwaajili ya kupata wanunuzi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume, anayefanya mavuno ya zao la biashara maarufu kama vitunguu, ikiwa mkulima huyo anakusanya vitunguu hivyo katika eneo moja ili kuhakikisha wanunuzi wanaweza kuviona vitunguu hivyo kwa uzuri, hali itakayowapelekea wateja hao kuvutiwa na vitunguu hivyo na kufanya manunuzi.

Ni wakulima wa jinsia ya kike wanaofanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama kahawa ikiwa zao hilo liko tayari mtini kwaajili ya mavuno, ambapo wakulima hao wanalichuma kwaajili ya kuliandaa, kulipeleka kwa wanunuzi watakaoweza kununua na kutengeneza faida.

Ni mkulima wa jinsia ya kike ambaye anafurahia matunda ya kazi aliyoifanya, ikiwa mkulima huyu amevuna kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama mananasi akilipakia katika gari kwa ajili ya kwenda sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kumuingizia faida na kumsaidia ajikwamue kiuchumi.

Ni moja ya eneo lililozungukwa na watu wa rika tofautitofauti, ikiwa watu hawa wanafanya mchakato wa kuchambua zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, ili kuhakikisha kahawa hizi zinakuwa safi na salama kwa mtumiaji.

Ni eneo ambalo lina uwepo wa wakulima wa jinsia ya kiume waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa zao hilo limesheni kwa wingi katika eneo hilo ambapo wakulima wanalijaza katika viroba ili kuhakikisha zao hilo linakwenda sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua kwa ajili ya matumizi yao.

Ni miongoni mwa wakulima wa jinsia ya kike, waliokusanyika kwa wingi katika shamba wakifanya mavuno ya zao la biashara lijulikanayo kama viazi, ikiwa wanakusanya zao hilo ili kuliandaa kwa ajili ya kulipeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kuingiza faida kwa wakulima hao.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume ambao, wamefanya mavuno ya zao la mahindi katika shamba, ikiwa mahindi hayo wanayakusanya katika viroba, ili kuhakikisha yanaweza kufika sokoni, kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida kwao.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika mwendelezo wa kuvuna zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa wanachimbua ili kupata zao hilo kulijaza katika matenga kwa ajili ya kulipeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuwaingizia faida wakulima hao.

Miongoni MWA wakulima wa jinsia ya kike, wanaothibiti matunda ya kazi walioifanya, ikiwa nyuma ya wakulima hao kuna maembe mengi yaliyosheheni mtini, ikiwa maembe hayo ni zao la biashara ambalo linakwenda kuwaingizia faida na kuwasaidia wajikwamua kiuchumi.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika mchakato wa kuvuna zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, ikiwa wanazitoa kahawa hizo shambani na kuzileta ili kuzikusanya katika eneo moja, ikiwa ni mwendelezo wa kuhakikisha kahawa hizo zinakwenda kwa wanunuzi watakaoweza kuingiza faida kwa wakulima hao.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliotoka kufanya mavuno shambani ya zao la biashara lilijulikanalo kama nanasi, ambapo wakulima hao wanakusanya zao hilo katika matenga ikiwa ni mwendelezo wa kuliandaa ili kulipeleka sokoni kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo na kuingiza faida.

Ni moja ya mfanyabiashara wa jinsia ya kike aliyezungukwa kwa wingi na uwepo wa bidhaa ya nyanya, bidhaa ambayo imesheheni kwa wingi katika visado ikiwa mfanyabiashara huyo anatumia visado hivyo kama kipimo, hali inayoonesha ubunifu na kufanya wateja kuvutiwa na bidhaa hiyo.

Ni wakulima wa jinsia tofauti waliokuwa katika shamba wakifanya mavuno ya zao la biashara maarufu kama karoti. Zao ambalo limekuwa na watumiaji wengi, ikiwa zao hili hutumika kama kiungo katika mapishi ili kuongeza ladha.

Ni wakulima wa jinsi ya kiume, waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa zao hilo wamelijaza kwa wingi katika viroba, ili kuhakikisha wanalipakia katika gari kwa ajili ya kulipeleka kwa wanunuzi, wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo na kuwaingizia faida wakulima hao.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume anayethibitisha ubora wa zao aliolipanda katika shamba lake zao lijulikanalo kama kahawa ikiwa zao, hili ni moja ya zao ambalo limejizolea umaarufu kwa kuwa na hatumiaji wengi duniani ambapo baadhi ya watu hutumia zao hili ili kupumzisha akili.

Ni moja katika mashamba linalojishughulisha na kilimo cha zao la biashara, zao lijulikanalo kama nyanya, zao ambalo limejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi ndani na nje ya nchi, ikiwa zao hili ni moja ya zao ambalo linaingiza faida kwa wakulima na kuwafanya wajikwamue kiuchumi.

Ni moja ya soko lenye wafanyabiashara wa jinsia tofautitofauti ikiwa wengi wa wafanyabiashara katika soko hilo wanafanya biashara ya kuuza zao la biashara lijulikanayo kama ndizi, zao ambalo kwa asilimia kubwa linawaingizia faida na kuwafanya wajikwamue kiuchumi.

Moja ya shamba lililokua na zao la biashara, lijulikanalo kama papai, ikiwa shamba hilo mkulima ameliambatanisha na mfumo bora wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unaosaidia mimea katika shamba hilo kupata maji kwa wakati.

Uwepo wa zao la biashara maarufu kama hoho iliojaa kwa wingi katika matenga ni matokeo ya kilimo bora na ya kisasa cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na watumiaji wengi ikiwa kilimo hicho huingiza faida kubwa kwa kuzalisha mazao mengi kwa mkulima.

Ni moja ya shamba ambalo lina uwepo wa wakulima wa jinsia tofauti ikiwa wakulima hao wanafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ambapo wanachimbua viazi hivyo na kuvikusanya katika eneo moja ili kuvijaza katika viroba kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kupata wanunuzi.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa katika shamba lililosheheni zao la biashara lijulikanalo kama kahawa. Ikiwa zao hilo limesheheni kwa wingi shambani humo ambapo mkulima yupo katika moja ya mti uliobeba zao hilo kwa wingi akiwa anafanya maboresho, ili kupata mazao bora na safi kwa ajili ya soko la biashara.

Ni moja ya shamba lililolimwa mazao tofauti tofauti ya biashara, ambapo nyanya ni miongoni mwa mazao lililolimwa kwa wingi shambani humo. Ikiwa wingi wa mazao hayo shambani yanakwenda kumuingizia faida kubwa mkulima, na kumfanya aweze kujikwamua kiuchumi.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti, waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa wakulima hao wanajaza zao hilo la biashara katika matenga, ili kuhakikisha zao hilo linakwenda sokoni ili kuweza kupata wanunuzi watakaoweza kulinunua kwa ajili ya matumizi yao.

Moja ya shamba ambalo wakulima wa jinsia ya kiume wanafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, viazi ambavyo wakulima wanahakikisha vinatoka shambani ili kwenda sokoni kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaoweza kuingiza faida kwa wakulima hao.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima amelima zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, zao ambalo limekuwa na tija kwa kuingiza faida na kipato kikubwa, ikiwa zao hili limekuwa na watumiaji wengi ndani na nje ya nchi, kitendo ambacho kinafanya zao hilo kuwa maarufu zaidi.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliofanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama vitunguu maji Ikiwa wakulima hao wanakusanya vitunguu hivyo kuvikusanya katika magari na kuvipeleka moja kwa moja sokoni ilikupata wanunuzi watakaoweza kununua bidhaa hizo; Hali inayowapelekea kujiingizia kipato.

Ni moja ya shamba ambalo, mkulima amelilima kwa ustadi na maarifa makubwa. Ambapo shamba hilo limeshamiri kwa wingi, zao la biasahara lijulikanalo kama pilipili. Ikiwa pilipili hizo zilizoshamiri kwa wingi shambani, zinathibitisha ubora na maarifa yaliyotumiwa na mkulima.

Ni miongoni mwa mashamba yanayolimwa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, zao ambalo limekuwa na faida kubwa kwa kuingiza kipato kwa mkulima ikiwa katika shamba hilo mkulima ametumia mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji.

Ni moja ya shamba lenye uwepo wa wakulima wa jinsia tofauti. Ikiwa wakulima hao wanafanya mavuno ya zao la vitunguu, zao ambalo limejaa kwa wingi katika vyoroba. Ikiwa wingi wa zao hilo unakwenda kuwaingizia faida wakulima hao na kuwafanya wajikwamue kiuchumi.

Ni moja ya shamba lenye uwepo wa wakulima wenye jinsia tofauti, ikiwa wakulima hao wanafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama nanasi, ambapo zao hilo lililoshamiri kwa wingi ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa kilichofanywa na wakulima hao.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima analima zao la biashara, ikiwa shamba hilo linahusisha kilimo mchanganyiko hali inayothibitika kutokana na uwepo wa mazao mbalimbali, ikiwa mbogamboga ni sehemu ya mazao hayo.

Ni moja ya eneo lililokuwa na wakulima wa jinsia tofauti tofauti waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama kahawa. Ikiwa wakulima haowanajaza zao hilo katika viroba, ili kuhakikisha linakwenda sokoni kupata wanunuzi.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume wanaofanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi. ikiwa wakulima hao wanakusanya viazi hivo katika matenga kwa ajili ya kuvipeleka sokoni ili kupata wanunuzi watakaonunua bidhaa hiyo.

Ni miongoni mwa magunia yaliyo sheheni zao la biashara maarufu kama viazi, ikiwa ni maandalizi yaliyofanywa na mkulima kutokana na mavuno, mkulima akiandaa mazao haya ili kuyapeleka sokoni kupata wanunuzi, kitendo ambacho kitamsahidia mkulima huyo kuingiza faida.

Ni miongoni mwa eneo la shamba lenye watu wa jinsia ya kiume, wanaofanya kazi ya kusafisha shamba hilo lililofanyiwa mavuno ya zao la mahindi, ikiwa ni muendelezo wa kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya msimu mwengine wa kilimo.

Ni miongoni mwa mimea ya zao la biashara maarufu kama mgomba. Mgomba ambao unapopandwa na mkulima katika shamba, huweza kuzalisha zao la biashara lijulikanalo kama ndizi. Ndizi ambazo huwa na mauzo makubwa kutokana na ubora na wingi wa bidhaa hiyo.

Wakulima wa jinsia ya kike wakiwa katika zoezi la kuchambua kahawa. Zoezi ambalo hufanywa na wakulima wengi kila baada ya mavuno katika shamba, ikiwa wakulima wanalenga kupata kahawa safi inayofaa katika soko la kitaifa na kimataifa.

Ni faida iliyopatikana kutokana na kilimo cha biashara kilichofanywa katika shamba, na kupelekea kupata nyanya nyingi baada ya mavuno ya zao hilo. Hali inayopelekea faida ya kujiingizia kipato kwa mkulima wa zao hilo baada ya kufanya mauzo.

Mkulima wa jinsia ya kiume, aliyelima zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa zao hilo limeshamiri kwa wingi katika shamba; hali inayomfanya mkulima afurahie matunda ya kazi aliyoifanya, ambayo punde inakwenda kumuingizia faida.

Wakulima wa jinsia ya tofautitofauti, waliojitwika ndoo kichwani zilizojaa zao la biashara maarufu kama kahawa, ikiwa ni muendelezo wa kulitoa zao hilo shambani na kulikusanya katika eneo hilo kwa ajili ya mauzo.

Moja ya shamba lenye zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, nyanya zilizostawi na kunawiri shambani humo hali inayoashiria ustadi na maarifa makubwa yaliyotumiwa na mkulima katika shamba hilo, hali inayopelekea kupata mazao bora kwa soko la biashara.

Moja ya mzee akiwa katika shamba lenye zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, akiwa anafanya maboresho kwa baadhi ya mimea. Ikiwa ni moja ya njia ya kupata mazao bora ya biashara katika soko, mazao ambayo huwa na wanunuzi wengi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba lenye zao la nyanya, ambalo hutumika katika soko la biashara. Mkulima akiwa anafurahia matunda ya kazi aliyoifanya kwa kulima kilimo hicho, cha nyanya ambacho kinakwenda kumuingizia faida.

Eneo lenye uwepo wa wakulima wengi wa jinsia tofautitofauti, wakiwa wanaliandaa zao la biashara lijulikanalo kama mahindi kwa ajili ya kulipeleka sokoni ,ili liweze kupata wanunuzi watakaofanya wakulima hao waingize faida kubwa.

Wakulima waliovalia sare maalumu wakiwa katika zoezi la uboreshaji wa zao la biashara katika shamba, ikiwa zoezi hili ni miongoni mwa njia itakayosaidia wakulima hawa kuvuna mazao yakiwa bora yanayofaa katika soko la biashara.

Moja ya shamba lililosheheni kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, ikiwa baadhi ya nyanya katika shamba hilo zipo tayari kwa ajili ya mavuno. Mavuno ambayo yanakwenda kumuingizia faida mkulima kwa kufanya mauzo.

Ni moja ya eneo lililosheheni migomba mingi ambayo ni zao la biashara, migomba ambayo kwa asilimia kubwa imezalisha zao la ndizi kwa wingi ikiwa wingi wa bidhaa hii katika shamba unaweza kuwa na faida kwa mkulima kwa kumuingizia fedha nyingi.

Ni miongoni mwa shamba lenye mazao ya biashara, shamba ambalo limejikita katika kilimo cha mazoa mchanganyiko, ikiwa shamba lina uwepo wa zao la mahindi na matikiti maji kwa pamoja, jambo ambalo linampa mkulima uwanda mpana wa mauzo katka masoko.

Ni eneo la wazi la shamba linalofanyiwa mavuno ya zao la biashara na wakulima wa jinsia tofautitofauti, ikiwa zao hilo lijulikanalo kama viazi, ni moja ya zao ambalo limekua na faida kubwa kwa wakulima, ikiwa linawaingizia kipato na kuwafanya wajikwamue kiuchumi.

Zao la biashara maarufu kama kahawa, lililoshamiri kwa wingi shambani. Zao ambalo limekuwa na tija kwa wakulima, kwa kuingiza faida kubwa itokanayo na manunuzi yanayofanywa na wanunuzi wa zao hilo kwa ajili ya biashara.

Uwepo wa matenga yaliyobeba zao la biashara maarufu kama parachichi, zao ambalo limekuwa na watumiaji wengi kitendo ambacho kinafanya zao hilo la biashara kujizoea umaarufu ndani na nje ya nchi, kitendo ambacho kinatengeneza mapana ya soko la biashara la zao hilo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika shamba lake alilolima zao mahindi. Zao ambalo limejizolea umaruufu kwa kuwa na watumiaji wengi likiwa baadhi ya watu husaga zao ilo ili kupata unga kwa ajili kupikia ugali au uji.

Moja ya shamba ambalo mkulima amepanda migomba mingi inazalisha zao la biashara lijulikanalo ndizi, ambazo zimekuwa zikiingiza faida kwa wingi kwa wakulima kwakuwa na wateja wengi kwenye soko la biashara.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike akiwa katika soko, anapanga zao la biashara lijulikanalo kama mananasi. Ikiwa mfanyabiashara huyo ametumia ubunifu kwa kupanga zao hilo kwa mafungu, hali ambayo inasaidia kuwavutia wateja kufanya manunuzi ya bidhaa hiyo.

Zao la biashara maarufu kama kahawa likiwa limezaliana kwa wingi mtini, ambapo baadhi ya kahawa zimesha iva hali inayowapelekea wakulima kujiandaa, kwaajili ya mavuno ya kahawa hizo ili kuzipeleka kwa wanunuzi.

Mkulima wa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, akiwa anafurahia mavuno ya kazi aliyoifanya kwa kulima zao hilo la nyanya katika shamba, zao ambalo linakwenda kumuingizia faida na kumfanya ajikwamue kiuchumi.

Ni miongoni mwa mazao ya biashara maarufi kama chai, chai ambayo imekua na wanunuzi wengi kutokana na zao hilo kuwa na watumiaji wengi. Hali inayopelekea wakulima wa zao hilo kufaidika kwa kujiingizia kipato.

Watu wa jinsia tofautitofauti wakiwa katika mchakato wa uvunaji wa zao la biashara maarufu kama viazi, viazi ambavyo kwa sasa vimekuwa na faida kubwa katika soko, kwa kuwa na wanunuzi wengi wa bidhaa hiyo.

Shamba lililosheheni kwa wingi bidhaa ya mapapai. Bidhaa ambayo imejipatia umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi. Hali inayopelekea bidhaa hiyo kupata walaji wengi ambao huamini kuwa matunda ni afya.

Mkulima akiwa amebeba toroli lililosheheni pilipili, hali inayoashiria mavuno ya mazao bora aliyoyapata katika shamba. Ikiwa mkulima anatabasamu akiashiria furaha ya matunda anayoyapata kutokana na kazi yake nzuri aliyoifanya katika shamba.

Wakulima wa jinsia ya kike, wakiwa wamebeba zao la biashara maarufu kama mboga mboga za majani zilizokuwa katika matenga, wakizitoa shambani na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kupata wateja.

Mkulima aliyevalia sare maalumu akiwa katika shamba, anafanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, ikiwa mavuno hayo yanachangiza furaha ya mkulima huyo, kutokana na faida anayoipata ya kazi aliyoifanya.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti wakiwa katika moja ya eneo la shamba wakifanya mavuno ya zao la biashara, lijulikanalo kama mahindi, ikiwa ni mwendelezo wa ukusanyaji wa bidhaa hiyo kwa ajili ya kuyaandaa kwa mauzo.

Mwanamama aliyeanika mahindi ya biashara ikiwa baadhi ya mahindi hayo ameyashikilia mkononi, akiashiria matunda aliyoyapata kutokana na kazi aliyoifanya. Ambapo mahindi hayo yameanikwa, yakiandaliwa kwa biashara.

Zao la biashara lijulikanalo kama vitunguu maji, ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na mkulima ili kwenda kufanya mauzo kwa wateja wenye uhitaji wa bidhaa hiyo, ambayo kwa asilimia kubwa hutumika kama kiungo katika vyakula mbalimbali.

Mkulima wa zao la biashara almaarufu kama mapapai yaliyozaliana kwa wingi katika shamba lililolimwa kwa ustadi, akiwa ameshika mapapai mawili yanayoashiria juhudi alizozifanya katika kilimo cha zao hilo ambalo linaenda kumuingizia faida.

Ni bidhaa ya kibiashara ijulikanayo kama viazi, viazi ambavyo vinavunwa katika shamba na wakulima, kwa ajili ya kwenda kuuzwa katika soko la biashara, kitendo ambacho kinasaidia wakulima hawa kujiingizia kipato na kukua kiuchumi.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika moja ya eneo la shamba wakifanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi. ikiwa ni mwendelezo wa wakulima hawa kufanya mavuno ya zao hilo kwa ajili ya biashara hali inayowapelekea kuingiza faida.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti, wapo katika moja ya eneo wakipanga zao la mananasi katika matenga, yakiandaliwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwa wateja. Hali inayosaidia wafanyabiashara hawa kujiingizia kipato na kujikwamua kiuchumi.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa anafanya mavuno ya zao la biashara maarufu kama nyanya. Mkulima yupo na tenga akihakikisha anafanya mavuno yake vizuri kwa kuzitoa nyanya hizo shambani na kuzipeleka nje ya shamba.

Mkulima akiwa katika mchakato wa ukusaji, zao la biashara maarufu kama ndizi. Ndizi ambazo zina ujazo mzuri, unaoashiria kilimo bora kilichofanywa na mkulima. Ikiwa ujazo huo wa ndizi unaweza kufaa, katika soko la biashara.

Zao la biashara lijulikanalo kama mapapai lililosheheni kwa wingi katika shamba, hali inayoashiria uzingatiaji wa mkulima katika kutumia kilimo cha kisasa ambacho huwa na faida kubwa kwa kuleta mazao mengi.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika shamba wakikusanya zao la biashara la mahindi yaliyotolewa maganda, yanayoandaliwa kwa ajili ya kuingizwa katika soko ikiwa baadhi ya wateja hununua zao hilo kwa ajili ya kusaga unga wa ugali.

Mkulima wa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, akiwa anafanya mavuno kwa baadhi ya miche ya zao hilo, zao ambalo limekuwa na watumiaji wengi, huku likitumiwa na watu mbalimbali, kama kiungo katika chakula.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anakagua zao la biashara linajulikanalo kama parachichi. Zao ambalo limejipatia umaarufu kwa kua na watumiaji wengi ambao hupenda kutumia zao hilo, likiaminika kua zao hilo huongeza afya kwa mlaji.

Eneo la shamba ambalo linalimwa zao la biahara aina ya vitunguu, ikiwa wakulima wanapita baadhi ya maeneo ya shamba hilo linalotumia mirija ya maji kumwagilia, ikiwa ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unao rahisisha kazi.

Mtu mwenye jinsia ya kike akiwa katika ukaguzi wa zao la biashara lijulikanalo kama pensheni. Akihakikisha ukuaji mzuri katika zao hilo ambalo lina watumiaji wengi ambao hutumia kwa matumizi mbalimbali, ikiwa kutengeneza sharubati ni miongoni mwa matumizi haya.

Wakulima wa jinsia tofautitofauti wakiwa wanachambua zao la biashara aina ya kahawa zilizotoka kuvunwa, wakulima hawa wanafanya mchakato huu ili kupata kahawa zinazofaa zitakazoweza kukubalika katika soko la biashara.

Watu wa jinsia tofautitofauti wakiwa katika shamba lenye zao la biashara lijulikanalo kama viazi, wakiwa wanafanya mavuno, wakiviandaa viazi hivyo kwa ajili ya kuvipeleka kwa wateja katika masoko, hali inayowasaidia kujiingizia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa katika moja ya shamba lililolimwa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya. Wakipeana elimu sahihi juu ya faida zipatikanazo kutokana na kilimo cha zao hilo, ikiwa ni njia ya kufanya uboreshaji ili kupata mazao bora.

Zao la kahawa ni moja ya zao la biashara ambalo limekua na faida kutokana na kupendwa na watu wengi, ikiwa wakulima waliokithiri katika shamba hili wanachambua kahawa hizo ili kupata zinazofaa kwa soko la biashara.

Zao la matikiti iliyostawi na kunawiri katika shamba ambapo zao lipo tayari kwa ajili ya biashara ikiwa mkulima anafurahia matunda ya kazi aliyoifanya ambayo punde itakwenda kumwingiza kipato.

Mkulima ambaye ana shehena ya zao la mahindi lililotoka kuvunwa, ikiwa mkulima amejaza baadhi ya mahindi yaliyotoka kuvunwa shambani katika kiroba, ambapo ni muendelezo wa kuhamisha zao hilo la biashara kutoka shambani na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kupata wanunuzi.

Zao la biashara lilowekwa na wakulima katika meza alimaharufu kama nyanya, ambazo zinazoandaliwa na wafanya biashara ili ziweze kupata wateja ambao huweza kutumia zao hilo la nyanya kama kiungo katika chakula .

Shamba lenye mazao yaliyosawili ukijani, mazao ambayo yanafaa katika soko la biashara. Upatikanaji wa mazao bora katika shamba hili unasababishwa na uwepo wa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ikiwa mkulima amepitisha mirija katika mimea hiyo. Mirija ambayo inasaidia upatikanaji wa maji kwa kila mmea.

Wakulima ambao wamekusanya viroba vilivyokuwa na viazi vilivyovunwa kutoka shambani, vikiandaliwa kupelekwa katika gari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kupata wanunuzi, kitendo ambacho huleta faida kwa mkulima ya kujiingizia kipato.

Mkulima ambaye amevunwa kwa wingi zao la biashara aina ya karoti, na kulikusanya katika eneo moja tayari kwa ajili ya kwenda sokoni ili kupata wanunuzi; wanunuzi ambao hupelekea faida kwa mfanyabiashara na kusaidia kujikwamua kiuchumi kwa kuwa na maisha mazuri.

Moja ya shamba lenye uwepo wa wakulima wenye jinsia ya kike wanaofanya mavuno ya zao la nyanya, wakilijaza katika vyombo vitakavyowasaidia kutoa zao hilo shambani na kwenda kulikusanya katika eneo moja, ili waweze kufanya maandalizi ya kulipeleka sokoni kupata wateja.

Moja ya zao la biashara maarufu kama nyanya, lililolimwa katika shamba, ikiwa mkulima amezingatia matumizi sahihi ya mbolea katika shamba hilo, hali inayopelekea kupata mavuno mazuri ikiwa baadhi ya nyanya zimeiva vizuri tayari kwa ajili ya kuvuna kwenda sokoni.

Ni moja ya shamba ambalo, mkulima anaboresha mirija inayopitisha maji yanayokwenda katika mimea, ikiwa shamba hilo limestawi na kunawiri mimea, mimea ambayo inathibitisha upatikanaji wa maji unaotokana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima katika shamba.

Ni wakulima wa jinsia tofauti, waliozungukwa na matenga yaliyobeba nyanya nyingi, ikiwa baadhi ya wakulima hao wamekaa chini wakizijaza nyanya katika matenga, wakiziandaa kwa ajili ya kwenda sokoni; ikiwa mchakato huu ni sehemu ya kujitafutia riziki, hali ambayo huwasaidia kujikwamua kiuchumi.

Kilimo cha kisasa ni jambo muhimu katika shamba ikiwa kilimo hicho mkulima amekiambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji unaothibitika kutokana na mirija, iliyopita shambani humo hali inayopelekea mimea kustawi kusawiri kijani kukua na kunawiri.

Ni zao lenye asili ya mizizi lijulikanalo kama mihogo, za wa ambalo limevunwa kwa wingi katika viroba likisubiri kupelekwa sokoni ili kupata wanunuzi, ikiwa wanunuzi wa zao hili hutumia kwa ajili ya kuongeza vitamini mbalimbali katika mwili ikiwa wanga ni sehemu ya vitamini hivi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume ambaye anafaidika kutokana na matunda ya kazi aliyoifanya kwa kulima zao la biashara lijulikanalo kama kabichi, ikiwa zao hilo amelivuna na kulijaza kwa wingi katika eneo moja akiliandaa kwa ajili ya kulipeleka sokoni kupata wateja watakaoweza kununua zao hilo.

Mkulima ambaye, yupo shambani akikagua zao la nyanya lililosheheni kwa wingi, ikiwa shamba lina uwepo wa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao, husaidia kufikisha maji katika kila mmea, na kupelekea kupata mazao bora, yanayofaa katika soko.

Shamba ambalo lina uwepo wa mazao mbalimbali, yakiwemo matikiti na mahindi. Ikiwa mkulima ametumia moja ya njia ya kisasa, ambayo hutumiwa na wakulima wengi, njia ya kilimo mchanganyiko. Kilimo ambacho hutumia nafasi ndogo na kuleta mazao mengi.

Wakulima waliovalia sare ya kijani wakiwa na zana aina ya panga mikononi mwao, zana ambazo zinawasaidia kusafisha shamba lililokua limevunwa zao la mahindi. Halia ambayo inawasaidia kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo kijacho.

Ni mwonekano halisi wa mboga mboga zilizostawi na kusawiri ukijani, ikiwa ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa cha viwanda ikiwa mboga mboga hizo zimelimwa kiwandani humo huku zikiandaliwa kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa wanunuzi hali inayokupelekea mkulima kuingiza faida kubwa kutokana na mazao mengi.

Ni miongoni mwa mashine inayotumiwa na baadhi ya wakulima wengi kwa maandalizi ya shamba maarufu kama plum mashine ambayo hufanya kazi kwa muda mfupi na kupelekea kwa ajili ya kilimo.

Ni miongoni mwa mashine inayotumika katika kilimo, ikiwa mashine hii imejizolea umaarufu kwa kuwa na sifa ya kipekee ya kufanya kazi katika eneo kubwa la shamba, na kuacha shamba likiwa tayari kwa ajili ya kilimo.

Mashine aina ya plau ikiwa inatumika katika moja ya shamba, ikiwa ni mwendelezo wa kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo, ikiwa katika jamii inaaminika utumiaji wa plau ni moja ya njia inayotumika katika kilimo cha kisasa.

Ni moja ya mashine ya kisasa ambayo inafanya kazi katika shamba ikihakikisha udongo unakuwa lakini, kwa ajili ya kupanda mazao, hali hii inarahisha kazi na kupelekea kupata mazao yalilyo kuwa bora yanayofaa kwa kula na katika soko la biashara.

Moja ya mashine inayotumiwa na wakulima wengi katika kilimo cha kisasa, ikiwa mkulima anatumia mashine hii kutifua udongo kuandaa kwa ajili ya kilimo. Hali ambayo inasaidia kazi kuwa rahisi.

Eneo la shamba lenye mwonekano mzuri unaotokana na matumizi sahihi ya mashine. Mashine ambayo inasaidia kazi ya uandaaji shamba wa rais kutokana na mfanyakazi kwa muda mfupi.

Mashine aina ya plau ikiwa katika kazi yake ya kuandaa shamba ambapo, kazi inakua rahisi kwa mkulima kutokana na urahisishaji kazi wa mashine hiyo, hali ambayo inapelekea kuanza kilimo kwa wakati na kumaliza kwa wakati.

Ni moja ya duka lililosheheni aina tofauti tofauti za nafaka ikiwa maharage, ulezi na kunde ni sehemu ya nafaka zilizosheheni katika duka hili ikiwa nafaka hizi zinasubiria wateja watakaokuja kufanya manunuzi, ambao hutumia nafaka hizi kwa matumizi mbalimbali, ikiwa kuongeza afya ni sehemu ya matumizi ya nafaka hizi.

Eneo la soko ambalo lina uwepo wa viroba vilivyobeba aina mbalimbali za nafaka, ikiwa inaaminika katika jamii kuwa nafaka ndio chanzo cha lishe bora na afya bora katika mwili wa binadamu.

Moja ya eneo la shamba, lenye mimea iliyobeba zao la chakula ijulikanalo kama mahindi. Mahindi ambayo watu husaga ili kupata chakula aina ya ugali au kupata chakula aina ya uji ambao ungezalishe mwilini.

Watu wa jinsi tofauti tofauti wakiwa katika mchakato wa upandaji miti. Miti ambayo baadae hukuwa na kuwa misitu ya kupandwa, ikiwa inaaaminika misitu ndio chanzo cha hewa safi katika maisha yetu.

Wingi wa vitunguu vilivyomzunguka mkulima, ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida kwa kuzalisha mazao mengi, na kuingiza faida kwa wingi, hali inayopelekea wakulima hao kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya shamba lenye matokeo, ni kilimo bora na cha kisasa kilichotumiwa na mkulima, ikiwa shamba hili lina uwepo wa mbogamboga nyingi zilizosawili na kustawi katika shamba, ikiwa mkulima ametumia njia bora na ya kisasa ambayo hutumiwa na wakulima wengi hali inayopelekea kupata mazao bora yanayofaa katiakasoko la biashara.

Ni moja ya eneo ambalo mkulima amevuna kwa wingi zao la biashara lilijulikanalo kama vitunguu, zao ambalo limesheni kwa wingi, ikiwa ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa kilichotumiwa na mkulima, kilimo ambacho kimekuwa na msaada na faida kwa wakulima wengi, kwa kuwaingizia faida kubwa.

Niwakulima wa aina tofauti wakiwa katika moja ya shamba, wanafanya mavuno ya zao la biashara lililoshamiri kwa wingi. Ikiwa ni matokeo ya utumiaji wa mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda, mfumo ambao unawawezesha kupata mazao mengi yanayokwenda kuwaingizia faida.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume ambaye yupo katika shamba lililotumia njia ya kisasa, ya kilimo cha viwanda ikiwa njia hiyo inamfanya mkulima huyo, afurahie matunda ya kazi aliyoifanya katika shamba hilo, ikiwa shamba limeweza kuzalisha mazao mengi ya biashara.

Uwepo wa mbogamboga nyingi katika shamba hili, mbogamboga ambazo zimelimwa na mkulima. Ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa, kilimo cha viwanda. Kilimo ambacho kimekua na faida kwa kuzalisha mazao mengi, mazao ambayo yamekuwa na faida kwa kuingiza kipato kikubwa kwa mkulima.

Uwepo wa zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, zao ambalo limesheheni kwa wingi shambani humo, ikiwa ni matokeo ya mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida na tija kwa wakulima wengi kwa kuingiza faida kubwa na kuwafanya wakulima waweza kujikwamua kiuchumi.

Wingi wa kabichi katika shamba hili ni matokeo ya mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na matokeo chanya kwa mkulima, ikiwa kilimo hiki huzalisha mazao mengi, kitendo ambacho hupelekea faida kubwa kwa mkulima.

Vitunguu vilivyosheheni kwa wingi ni matokeo ya kilimo cha kisasa cha viwanda. Kilimo ambacho kimekuwa kikitumika na wakulima wengi, ikiwa kilimo hiki cha kiwanda huingiza faida kubwa kutokana na kilimo hiki kuzalisha mazao mengi.

Ni aina ya zao la biashara lijulikanalo kama kabichi, kabichi ambalo limelimwa kwa kutumia njia bora na ya kisasa ya kilimo cha viwanda. Njia ambayo imekuwa na mchango mkubwa kwa kusaidia mkulima kupata mavuno mengi ambayo huleta faida.

Kilimo cha viwanda ni njia sahihi ikiwa moja ya mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa katika shamba lenye kilimo mchanganyiko ikiwa mahindi na baadhi ya mbogamboga za majani ni sehemu ya mazao ambayo mkulima anafaidika nayo kutokana na kilimo hicho.

Kiliimo cha viwanda kimekuwa na faida kubwa katika kukuza uchumi, ikiwa moja ya zao la biashara lijulikanalo kama hoho, likiwa limependeza kutokana na rangi yake, hali inayoashiria umuhimu wa kilimo cha kisasa cha viwanda, katika kukuza uchumi.

Shamba lililo nawiri zao la kabichi, ikiashiria matumizi bora ya kilimo cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida na tija kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla kwa kuwa na faida kubwa kuliko hasara.

Shamba lililosheheni mbogamboga nyingi, ikiwa ni ubunifu na ustadi uliotumiwa na mkulima katika kilimo cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida na msaada mkubwa wa kuzalisha mazao mengi ambayo huwa na faida kubwa.

Kilimo cha viwanda ni ya aina ya kilimo cha kisasa, ambacho kimekuwa na matokeo chanya ikiwa mkulima ametumia mfumo huo katika moja ya shamba, kwa kulima zao la biashara ambalo ni mbogamboga zenye kuingiza faida kubwa kwa mkulima.

Nyanya zilizosheheni kwa wingi katika kiwanda zikithibitisha utumiaji wa njia ya kisasa ya kilimo cha viwanda ni njia sahihi, njia ambayo imekuwa na faida kubwa kwa wakulima katika soko la biashara kwa kuwaingizia faida kubwa.

Ni moja ya eneo lenye mimea iliyotokana na upandikizaji mbegu wa mkulima, ikiwa eneo hilo limeambatana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa, ili kuhakikisha nimea hiyo inapata maji kwa ajili ya kustawi na kunawiri.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa mirija myembamba inayopitisha maji ili kufikisha maji hayo katika mmea na kupelekea mimea kustawi na kukua. Ikiwa mirija hiyo inaashiria mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima, katika shamba hilo ikiwa mfumo huo unarahisisha kazi na kufanya kazi kuwa nyepesi.

Ni mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima katika shamba, ikiwa mkulima amepitisha mirija inayosaidia kufikisha maji katika kila mmea, hali inayothibitika kutokana na uwepo wa uoto ulioota juu ya ardhi yenye unyevunyevu, ardhi ambayo inasaidia mimea hiyo kustawi na kunawiri.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume ambaye anatumia mfumoduni wa umwagiliaji, mfumo ambao unatumika kwa kufunga mpira katika chanzo ilikuwezesha maji kufika katika mimea, ikiwa mfumo huu hutumia muda mrefu kufikisha maji kwa kila mmea hali inayofanya mimea iyo kuchelewa kunawiri na kustawi.

Mfumo bora na wakisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima katika shamba, unapelekea mimea hiyo katika shamba kustawi na kunawili na kuifanya mimea hiyo iweze kuzalisha mazao bora.

Miongoni mwa eneo la shamba lenye uwepo wa mirija mingi, inayopitisha maji, ikiwa mirija hiyo inaashiria mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao madhumuni yake ni kurahisisha kazi ya umwagiliaji maji kufikisha maji katika kila mmea hali inayofanya mimea kunawiri.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa mirija mingi inayopokea maji na kuyapeleka maji hayo moja kwa moja katika mimea, hali inayopelekea mimea hiyo kunawiri na kustawi ikiwa hali hiyo inathibitisha ubora wa matumizi ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji.

Umwagiliaji wa kutumia keni ni miongoni mwa njia duni za umwagiliaji, ikiwa moja ya mkulima wa jinsi ya kiume anatumia njia hiyo kumwagilia mimea iliyokuwa katika shamba lake ili kuhakikisha mimea hiyo inakuwa na kustawi.

Ni eneo la shamba ambalo ardhi yake inapata rutuba kwa kupata nishati ya maji yatokanayo na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, kitendo ambacho kinapelekea ardhi kuwa bora na inayofaa kwa kupanda mbegu ambazo huletwa mazao bora yatokanayo na ardhi bora yenye rutuba.

Ni miongo wa eneo kubwa la shamba linalotegemea umwagiliaji, ikiwa mkulima wa shamba hilo amesambaza mabomba yatakayoweza kufikisha maji katika kila pande ya shamba, ikiwa ni mwendelezo wa mkulima kupata mazao bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika maboresho akiboresha moja ya eneo la bomba. Bomba ambalo hutumika kutoa huduma ya maji katika kila mmea, hali inayoashiria umwagiliaji wa kisasa ambao umekuwa na tija kwa wakulima.

Ni moja ya njia ya umwagiliaji ambayo imetumiwa na mkulima ikiwa mkulima amefunga mpira katika chanzo, mpira ambao unaleta maji katika mimea hali ambayo inasaidia mimea hiyo kunawiri na kustawi.

Ni eneo lenye mimea inayopata maji kwa wingi, kutokana na mirija iliyoshamiri shambani humo, ikiashiria mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, uliotumiwa na mkulima ambao hupelekea mazao hayo kunawiri.

Shamba linalojihusisha na kilimo cha mbogamboga, kilicho ambatana na mfumo bora wa kisasa na umwagiliaji unaopelekea mboga mboga hizo kuwa na ukijani, unaothibitisha rutuba inayopokewa na mboga hizo kutoka kwenye ardhi inayopokea maji kwa njia ya kisasa.

Mrija wa maji uliokatisha katika mimea yenye rutuba na iliyosawiri ukijani, ikiashiria faida zitokanazo na matumizi bora na sahihi ya mfumo wa umwagiliaji katika shamba. Matumizi ambayo huwa na faida kwa kufanya mazao yastawi.

Ni miongoni mwa maandalizi ya kilimo yaliyofanywa na mkulima, kwa kutumia njia ya kisasa ya umwagiliaji katika shamba. Njia ambayo imekuwa na matokeo chanya ya moja kwa moja, kwa kuzalisha mazao bora na ya uhakika.

Mirija iliyosambaa eneo kubwa la shamba ikiashiria matumizi sahihi ya mfumo bora na imara wa umwagiliaji, mfumo ambao mkulima anautumia ili kuwezesha maji kufika katika kila mmea hali inayopelekea ukuaji bora wa mimea.

Ni moja ya shamba lenye mimea iliyopandwa, inayopata maji yanayoruka kutoka katika mabomba, hali inayoashiria mfumo wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima katika shamba hilo, ikiwa mfumo huo kwa asilimia kubwa unarahisisha kazi.

Mfumo bora wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima, ambapo mkulima ametumia mirija inayofikisha maji kwa wakati katika kila mmea katika shamba, hali ambayo inapelekea mazao kunawiri na kukithiri kijani, kutokana na mfumo huo wa kisasa.

Moja ya mrija uliokatisha katika shamba lililokuwa na mimea, ukiashiria kuwa ni mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji uliotumiwa na mkulima katika shamba hali inayopelekea kazi kwa rahisi na mimea huwa na ukuaji mzuri kutokana na kupata maji mengi.

Eneo la shamba ambalo limeshamiri mirija ya maji belijambayo inafikisha maji katika kila mmea hali inayoashiria matumizi sahihi ya utumiaji wa mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji.

Mfumo au njia ya kisasa iliyotumiwa na mkulima katika shamba, ili kuhakikisha kila mmea unapata maji katika shamba; hali inayopelekea mimea hii kukua vizuri na kuwa na ukuaji mzuri, ambao huleta mazao bora.

mfumo wa umwagiliaji ni moja ya nyanzo bora katika kilimo ikiwa moja ya shamba inayofaidika na mfumo huo wa kisasa, ambao mkulima ameutimia kwa kupitisha mirija inayofikisha maji katika kila mmea.

Ni eneo lenye zao la biashara likiwa na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, ikiwa ni miongoni mwa njia iliyotumiwa na mkulima ili kuhakikisha mimea inakua vizuri. Kitendo ambacho kinapelekea kupata mazao bora katika soko la biashara.

Moja ya bomba kubwa lenye urefu wa sentimita kadhaa, likiwa na matobo yanayotoa maji ili yaweze kufika katika kila mmea ikiwa inaaminika kwa wakulima wengi, mfumo bora wa umwagiliaji ndio chanzo cha mazao bora.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ndio moja ya chanzo cha kupata mavuno bora katika shamba. Ikiwa mkulima amepitisha bomba lenye mirija inayosaidia kufikisha maji kwa muda sahihi, kitendo ambacho hupelekea kupata mazao bora yaliyonawiri.

Shamba lenye uwepo wa zao la mahindi yanayopata maji kwa wakati kutokana na uwepo wa bomba kubwa lenye matobo yanayotoa maji ikiashiria mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao hupelekea rutuba na kupata mazao yaliyokuwa bora.

Eneo la shamba, lililoandaliwa na mkulima kwa ajili ya kilimo. Ikiwa mkulima ameandaa shamba kwa kutumia njia ya kisasa ya umwagiliaji. Njia ambayo itapelekea upatikanaji wa mazao bora, katika shamba hilo.

Ni moja ya eneo lililokuwa uzuri uliobebwa na vitu mbalimbali, ikiwa eneo hilo lina miti, mashamba na mto, mto ambao umekuwa ukitumiwa na wakulima wa eneo hili kumwagilia mashamba, hali inayowapelekea wakulima hao kupata mazao bora katika shamba, mazao ambayo hutumiwa kwa kula na kwa biashara.

Ni moja ya eneo lililojikita kwa shughuli za kitalii ikiwa kilele cha mlima mrefu, miti yenye ukijani na wanyama wajulikanao kama tembo. Ni sehemu ya vitu vipatikanavyo katika eneo hilo ambalo huwavutia watalii kuja kujifunza kuhusu vitu hivyo.

Ni eneo la mbuga vinyanyasi fupi fupi na baadhi ya wanyama ambapo suala ni miongoni mwa wanyama hao katika mbuga, mbuga ambayo ina barabara ambayo hutumika kama njia ya magari ya kitalii ikiwa utalii huo unaofanyika unalenga kujifunza na kupata maarifa juu ya wanyamapori.

Ni eneo la msitu lenye uoto wa asili wa miti midogomidogo na mikubwa iliyosawiri ukijani, ikiwa baadhi ya watu wa makabila tofautitofauti huwa na imani na uoto huu; kwa kutumia kama dawa zinazotengenezwa ili kutibu matatizo ya magonjwa mbalimbali.

Eneo lenye mandhari nzuri iliyokithiri ukijani, unaothibitika kutokana na uoto wa asili uliosawili katika eneo hilo; ikiwa aina hii ya uoto wa asili hutumiwa na watu tofautitofauti kama tiba, kutibu maradhi mbalimbali katika mwili.

Ni moja ya eneo lenye uoto wa asili ulioambatana na mlima wenye vilele virefu vya barafu, ikiwa mabarafu hayo yanaashiria baridi kali katika eneo hilo, ambapo uoto wa asili ukiweza kumudu baridi hilo.

Eneo lenye uwepo wa maji yaliyotuwama, na miamba migumu pia eneo linauwepo wa aina mbalimbali za uoto wa asili, ikiwa aina ya uoto wa majani madogomadogo utumiwa na wanyama kama chakula, ili kupunguza njaa.

Moja ya eneo lenye milima yenye vilele na uoto wa asili uliosawili ukijani, unaotokana na rutuba, rutuba ambayo inapatikana katika chanzo cha maji kilichokuwa karibu na eneo hilo, chanzo ambacho kinavutia ndege kwenda katika eneo hilo kujipatia mlo.

Uwepo wa wanyamapori wanaokula nyasi fupifupi ili kujikinga na njaa, ikiwa wanyama wajulikanao kama pundamilia na ngiri ni miongoni mwa wanyama hao wanaokula majani hayo, ambapo wanyama hawa hutumika kama kivutio cha utalii na wageni mbalimbali.

Uwepo wa wanyama tofauti tofauti wakiwemo swala na pundamilia, unaleta sura yenye mandhari nzuri ya uoto wa asili, mandhari ambayo huvutia watalii na kupelekea watalii hao kupenda kuja kufanya utalii ambao hupelekea pato la kifedha.

Eneo lenye aina mbalimbali za uoto, nyasi fupi fupi fupi, pia eneo lina uwepo wa aina tofauti tofauti za wanyama, hali ambayo hupelekea watalii wengi kutoka maeneo mbalimbali kuja katika maeneo haya kwa ajili ya kufanya utalii na kujifunza sifa mbalimbali za wanyama hawa.

Eneo lenye mandhari nzuri ya kitalii ambapo, kuna vilele vya milima na mawingu yaliyosambaa juu ya vilele hivyo. Pia eneo lina ukijani uliotawala kila pande ya milima hiyo, hali ambayo huvutia watalii kwa kuwa na muonekano mzuri.

Moja ya eneo la barabara lenye miundombinu duni ya usafirishaji, likiwa na uwepo wa misitu, na kilele cha mlima ambacho eneo lina sifa ya kitalii ambayo, huwa na faida mbalimbali ikiwa, kuingiza pato katika nchi ni moja ya sifa hizo.

Moja ya eneo linalosawili ukijani unatokana na uoto wa asili , ulioambata na maji katika baadhi ya maeneo. Ikiwa maji husaidia kuongeza rutuba katika mimea hiyo ya misitu niliyosawia ukijani ambapo inaaminika na watu wengi kuwa misitu ndio chanzo muhimu cha hewa safi.

Ni moja ya shamba lililofanyika upandikizaji mbegu na mkulima, ikiwa nia na madhumuni ya mkulima ni kupata mazao bora. Ambapo mkulima ameliambatanisha shamba lake na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo ambao unasaidia kufikisha maji kwa kila mimea, hali inayopelekea mimea hiyo kukua na kunawiri.

Ni miongoni mwa njia ya kisasa ambayo inatumiwa na wafanyabiashara wengi, ikiwa njia hii wafanyabiashara hutumia kwa kuweka mbegu katika vifungashio na kuuza kwa wanunuzi ambao ni wakulima wakulima, ambao hupandikiza mbegu mashambani ili kupata mazao ambayo hutumia kwa kula au kwa biashara.

ni kifungashio chenye maelezo na picha ikiwa ni njia ya kisasa iliyotumiwa na mfanyara ili kmvutia mteja ambaye ni mkulima, mkulima ambaye hutumia mbegu zinazopatikana katika kifungashio hichi ili kuzipanda kwa ajili ya kupata mazao ambayo hutumia kwa kula au biashara.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima amefanya upandikizaji wa mbegu, ili kupata mazao, ikiwa mkulima ameambatanisha shamba hilo na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, ili kuhakikisha mimea iliyokuwa shambani inaweza kupata maji kwa wakati, hali inayopelekea mimea hiyo kukua na kustawi.

Ni moja ya shamba ambalo limefanyiwa upandikizaji mbegu na kupelekea mimea kukuwa kwa wingi katika shamba hilo, ikiwa njia ya upandikizaji mbegu ni njia ya kisasa ambayo imekuwa ikitumiwa na baadhi ya wakulima wengi ambapo njia hiyo imekuwa na matokeo chanya na ya moja kwa moja.

Ni moja ya eneo lenye uwepo wa watu wa jinsia ya kiume, watu ambao wamepanga viroba vilivyobeba mbegu. Mbegu ambazo zinakwenda kutumika kwa ajili ya kilimo, ili kuhakikisha wanapata mazao bora na safi kwa ajili ya biashara katika soko.

Ni moja ya eneo la shamba lililojikita katika kilimo cha ulimaji mbogamboga, ikiwa mbogamboga hizo zinatokana na upandikizaji mbegu katika shamba hilo, ikiwa shamba limezingatia mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji. Hali inayothibitika kutokana na mirija, inayopita katika shamba hilo ili kufikisha maji katika kila mmea.

Ni moja ya shamba ambalo limefanyiwa mchakato wa upandikizaji mbegu hali inayodhibitika kutokana na uwepo wa mimea iliyotokeza juu ya ardhi ikiwa shamba hilo mkulima ametumia mfumo bora wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo ambao unarahisisha kazi ya ufikishaji maji kwa kila mmea katika shamba.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima ametumia njia ya upandikizaji mbegu, ikiwa njia hiyo ni ya upandikizaji mbegu katika shamba, imeambatana na mfumo bora wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo unaosaidia mimea katika shamba hilo na kukua na kunawiri.

Ni vifungashio vya rangi ya kaki vilivyobeba aina tofautitofauti za mbegu, mbengu ambazo hutumiwa na wakulima mbalimbali katika kilimo, ikiwa wakulima hao wanatumia vifungashio hivi vya mbegu ikiwa kama ni njia ya kisasa njia ambayo imekuwa na mafanikio kwa kuzalisha mazao mengi yanayoingiza faida.

Ni moja ya shamba lililopandikizwa mimea ikiwa ni njia ya kisasa iliyotumiwa na mkulima ambapo shamba hilo linanufaika kutokana na mfumo bora uliotumiwa na mkulima katika shamba hilo, mfumo ambao unaweza kufikisha maji katika kila mmea na kusaidia mimea hiyo kukua na kunawiri

Ni miongoni mwa kifungashio kilichokua katika duka la mauzo, ikiwa kifungashio hiko kina maelezo na picha. Picha ambayo inasaidia kusadifu zao linalopatikana kutokana na mbegu zilizobebwa na kifungashio hiko, ikiwa mazao hayo huweza kumuingizia faida mkulima.

Ni moja ya kifungashio kilichokua na maelezo na picha ya kabichi, picha ambayo inasadifu zao linalopatikana baada ya matumizi ya mbegu iliyobebwa na kifungashio hiko ikiwa kifungashio hiko kina ashiria kilimo cha kisasa.

Mbegu za kilimo zikiwa zimewekwa katika vifungashio, ikiashiria njia ya kisasa inayokinzana na ile njia ya kupima kwa kutumia mzani, ikiwa mfanyabiashara ametumia vifungashio maalumu, vilivyoambatana na bei maalumu.

Ni miongoni mwa shamba lenye matokeo ya upandikizaji mbegu; yaliyofanywa na mkulima hali inayopelekea mimea aina ya mahindi, mimea ambayo huzalisha mahindi ambayo wakulima hutumia kujiingizia kipato au kula.

Ni miongoni mwa mimea inayopandwa kutokana na upandikizaji wa mbegu, mbegu ambazo zimepandwa na mkulima ili kutoa mimea ya mazao. Ikiwa mimea hiyo Ina uwepo wa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unasaidia ukuaji bora katika mimea hiyo.

Ni moja ya shamba lililofanyiwa upandikizaji mbegu, na kuambatanishwa na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unathibitika kutokana na uwepo wa mipira myeusi iliyopitishwa katika shamba hilo, mipira ambayo inasaidia kupitisha maji katika kila mmea.

Ni moja ya njia ya kisasa ambayo, imekuwa ikitumiwa na wakulima wengi wa kupandikiza mbegu katika udongo na kuambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao husaidia mimea hiyo kukua na kunawiri.

Ni moja ya njia ya kisasa ya uuzaji mbegu za kilimo, mbegu ambazo wafanyabiashara wamekuwa wakitumia vifungashio kwa ajili ya kuwekea mbegu hizo ambazo hutumika kwa ajili ya kilimo, ambacho mkulima hulima zao linalotokana na picha katika kifungashio.

Ni miongoni mwa matokeo baada ya matumizi sahihi ya upandikizaji mbegu katika makopo, upandikizaji ambao mbegu zake zinapelekea mimea ambayo hutumika kwa shughuli mbalimbali za jamii; ikiwa mimea hiyo hutumika kuzalisha mazao kwa ajili ya chakula.

Matumizi sahihi ya utumiaji mbegu hua na faida mbalimbali, ili mbegu inapotumiwa shambani na mkulima ili ikiwa moja ya pakti iliyobeba mbegu ikiwa pakti hiyo inahashiria njia ya kisasa ya utunzaji mbegu kwa kilimo.

Uwepo wa picha na maandishi na inasadifu mbegu zilizopo ndani ya pakiti mbegu ambazo hutumika na wakulima wengi katika kilimo, ikiwa mbegu zinazouzwa kwa njia ya kisasa hutumika kuzalisha makabichi ambayo huleta faida kwa mkulima.

Ni miongoni mwa mchakato uliofanywa na wakulima kwa kupandikiza mbegu katika udongo ulioambatana na nailoni. Mbegu ambazo hukua na kubadilika kuwa mimea ambayo wakulima hutoa katika nailoni hizo kwa ajili ya shughuli nyingine.

Eneo la shamba lililopandikizwa mbegu zilizoambatana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, hali inayopelekea kupata mazao bora ambayo kwa asilimia kubwa hupendwa na watu kutokana na ubora wake.

Makopo yanayotumika kuhifadhia mbegu, ikiwa makopo hayo yamewekwa maandishi yanayoelezea kazi na picha ya mbogamboga, ikiwa ni moja ya njia ya kumjuza mtumiaji juu ya mazao yanayopatikana baada ya kufanya kilimo kwa kutumia mbegu hizo.

Moja ya eneo la bustani ambalo limepandikizwa mbegu na kupelekea kupatikana kwa mbogamboga za majani, zilizo sawili ukijani na kunawili kutokana na mkulima kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambao unapekekea rutuba katika mboga hizo.

Eneo la shamba lililojikita katika mfumo wa upandaji mbegu, ikiwa shamba limekithiri mirija inayosaidia kupitisha maji, ikiashiria matumizi ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, uliotumiwa na mkulima kwenye shamba hilo, jambo ambalo linapelekea mazao kustawi na kunawiri .

Moja ya shamba lililofanyika upandikizaji wa mbegu. Mbegu ambazo zimeleta mimea ya mahindi, mimea ambayo kwa asilimia kubwa imekuwa ikitegemewa na watu kwa kuzalisha chakula, ikiwa uzalishaji wa zao hilo husaidia kupunguza janga la njaa kwa baadhi ya watu.

Mbegu ambazo zimefungwa katika vifungashio, mbegu za makabichi ambazo hutumiwa na wakulima wengi katika soko la biashara, aina hii ya vifungashio ni moja ya njia ya kisasa inayo tumiwa na wakulima ili kujingizia kipato.

Moja ya eneo lililojengwa kisasa likiwa limefanyika upandikizaji wa mbegu, mbegu ambazo hukua na kubadilika kua mmea, mimea ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali kama vile kupata maua au kupata chakula kama vile mboga mboga.

Kifungashio kilichobeba mbegu chenye maandishi yanayotoa maelekezo, na picha iliyochorwa ikimjuza mtumiaji juu ya zao litakalopatikana baada ya matumizi ya mbegu hizo shambani. Ikiwa njia hii ya utumiaji vifungashio, ni njia ya kisasa ambayo huleta faida kwa mkulima.

Aina tofauti tofauti za mbegu zinazotumika kwenye kilimo zikiwa zimewekwa katika mabakuli zikisubiri wateja ambao ni wakulima wanaotumia mbegu hizi kwa ajili ya kilimo ili kupata mazao kwa wingi.

Ni miongoni mwa makopo yaliyoambatana na udongo yakiwa yamefanyiwa upandikizaji wa mbegu na mkulima, ikiwa ni moja ya njia bora ya kisasa ambayo husaidia kupata mazao bora yanayofaa kwa matumizi.

Vifungashio vilivyobeba mbegu vikiwa katika duka la mauzo vikisubiri wateja vifungashio vimelengwa kwa nakshi za maandishi na picha za mazao yatokanayo na mbegu hizo hali inayopelekea wateja kufutiwa na bidhaa hizo

Vifungashio vyenye rangi nyeupe na ya kijani, vilivyobeba mbegu zinazotumika katika kilimo, vikiwa na maelezo na picha za mazao mbalimbali. Ikiwa ni moja ya njia za kisasa iliyotumiwa na mfanyabiashara. Njia ambayo, huleta urahisi na kuvutia wateja katika mauzo.

Ni moja ya mfugaji ambaye anajishughulisha na shughuli za ufugaji wa wanyama hususani ni mnyama mbwa, mnyama ambaye amekuwa na faida mbalimbali katika makazi ya watu ikiwa mnyama huyu hutumika kwa shughuli za ulinzi, ulinzi ambao huthibitisha usalama wa makazi ya mtu.

Ni miongoni mwa mifugo maarufu mifugo ijulikanayo kama mbwa, mifugo ambayo ipo karibu na watabibu ambao wapo tayari kuwapatia mifugo hiyo chanjo, ili kuhakikisha mifugo hiyo inakuwa na afya bora na salama kutokana na magonjwa.

Ni moja ya eneo lililojengwa na mfugaji, eneo ambalo lina uwepo wa wanyama wengi wajulikanao kama mbwa, wanyama ambao wamekuwa na faida na matumizi mbalimbali katika jamii ikiwa moja ya matumizi hayo ni kutumika kwa shughuli za ulinzi.

Ubunifu na ustadi mkubwa uliotumiwa na fundi ili kuhakikisha linajengwa banda kwa ajili ya mnyama mbwa, mnyama ambaye si tu hasara bali amekuwa na faida mbalimbali katika makazi ya watu kwa kutumika kama mlinzi.

Ni miongoni mwa mabanda yaliyotengenezwa kwa ustadi na maarifa makubwa na fundi seremala, ikiwa mabanda hayo yametengenezwa kwa madhumuni ya kumuhifadhia mnyama mbwa, mnyama ambaye amekua akitumika kwa shughuli mbalimbali katika nyumba, ikiwa ulinzi ni sehemu ya shughuli hizo.

Watabibu wa wanyama wa kufugwa wakiwa wanatoa tiba kwa mnyama mbwa, mnyama ambae anapata matibabu hayo ili kuhakikisha afya yake inaimarika, ikiwa hali hii itapelekea kuwa na mifugo bora na yenye afya, mifugo ambayo itakua na tija kwa mfugaji.

Ni eneo la makazi ya mnyama ajulikanaye kama mbwa, mnyama ambaye hupendwa kufugwa na watu wengi kwasababu mbalimbali, ikiwa shughuli za ulinzi ni moja ya sababu hizo ambazo hupelekea watu wengi kupenda kufuga aina hii ya mnyama.

Moja ya banda lililojengwa kwa ustadi na maarifa makubwa na fundi seremala likitumiwa na wanyama wa kufugwa wajulikanao kama mbwa kwa ajili ya mapumziko mbwa ambao hupendwa kufugwa na watu mbalimbali kwa ajili ya shughuli za ulinzi.

Ni moja ya eneo lenye nyumba za mbwa, zilizojengwa kwa ustadi na fundi seremala. Nyumba ambazo huweza kutumika kama makazi ya mbwa, hivyo huweza kumsaidia mnyama huyu kujihifadhi na kutodhurika kutokana na wadudu wanaotambaa.

Afisa wa mifugo akiwa anatoa tiba kwa mbwa, wa kufugwa hali ambayo inasaidia kutengeneza, utimamu wa kiafya katika mwili, wake na kumfanya awe na afya bora, ambapo humuwezesha kupambana na magonjwa tofautitofauti katika mwili wake.

Ni moja ya wanyama pori wajulikanao kama tembo; tembo ambao wametengwa katika eneo maalumu la kitalii, ikiwa tembo hao wanapata chanjo kutoka kwa wataalamu na matabibu wa afya hali inayo wapelekea tembo hao kuwa na afya bora na imara inayowasaidia kujikinga dhidi ya magonjwa.

Ni miongoni mwa wanyamapori wajulikanao kama twiga wanyama ambao wamekuwa na sifa ya kipekee, kwa kuwa na urefu ikiwa wanyama hawa hupendwa sana na watalii kutokana na kuwa adimu kwa kutokuonekana katika mbuga kirahisi.

Ni miongoni mwa wanyamapori wajulikanao kama mamba. Wanyama ambao wamekuwa na sifa ya kipekee kwa kuwa na ngozi ngumu na meno marefu. Meno ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali, ikiwa meno hayo hutumika kujikinga dhidi ya maadui na kukamatia vitoweo.

Ni aina ya mnyama pori anaye tambaa maarufu kama nyoka, Akiwa na sifa ya kipekee ya kuwa na sumu kali ambayo kwa asilimia kubwa huwa na madhara kwa afya ya binadamu ikiwa hung'ata na kuacha sumu ambayo husambaa mwilini.

Moja ya eneo lenye uwepo wa wanyama pori wajulikanao kama tembo. Tembo ambao wamekuwa wakipendwa na watalii kwa kuwa na sifa ya kipekee ya kuwa na umbile kubwa, umbile ambalo huwasaidia kuwakinga na maadui wao ambao ni wanyama wakali wanaowazunguka.

Matabibu waliovalia sare maalum wakiwa wanatoa chanjo, kwa wanyama wajulikanao kama tembo. Ikiwa ni moja ya njia inayohakikisha usalama wa kiafya wanyama hao, wakiwa porini. Hali inayopelekea kuwa na wanyama bora wenye afya nzuri.

Mtabibu wa mifugo aliyevalia sare maalumu, akiwa katika shughuli ya kutoa chanjo kwa mnyama tembo, mnyama ambaye amekua na sifa ya kipekee, sifa ambayo inamtofautisha na wanyama wengine kwa kuwa na umbile kubwa kushinda wanyama wengine.

Moja ya ndegepori akiwa katika shughuli ya utafutaji mlo, ambapo anahangaika kukamata kitoweo ambacho atakitumia kama chakula hali itakayomsaidia kujikinga na njaa kutokana na kupata kitoweo hiko.

Ni aina ya wanyama pori wajulikanao kama twiga, twiga ambao wapo katika eneo la utalii, ikiwa watalii wengi huwapenda wanyama hawa kutokana na sifa yao ya kipekee ya kua warefu kushinda wanyama wengine porini.

Eneo la mbuga lenye mnyama ajulikanaye kwa jina la pundamilia. Eneo ambalo lina uoto wa asili na vilele vya milima vinavyoonekana kwa mbali ikiwa ni chachu inayosaidia ongezeko la watalii, kitendo ambacho husaidia kukuza uchumi.